Gari la kifahari la rangi ya samawati limeegeshwa kwenye nyasi. Magari mengine yanaonekana nyuma yake pia, na miti mirefu inafanya mandhari yaasili.

Vifungu vingi vya ndizi baadha zikiwa mbichi na nyingine zikiwa zimeiva zimetundikwa. Chini yake kuna rundo la nyanya nyekundu na matunda mengine. Kisu kimekwama juu ya nguzo.

Tangazo la bima rahisi linaonyesha pikipiki ikiwa na abiria wawili barabarani. Mwanaume anaendesha amevaa shati la buluu na begi la bega, huku abiria wake akiwa amevalia nguo yenye muundo wa rangi. Kuna bango kubwa la maandishi meupe linalopeana bei. Namba ya simu na viungo vya mtandao Ya jamii vinaonyeshwa chini.

Mkusanyiko wa vikapu vilivyosokotwa kwa ustadi. Vinavyonekana kutengenezwa kwa mikono, vina ukubwa, maumbo, na rangi mbalimbali vikionyesha mifumo na miundo mingi tofauti.

Mkono unashikilia simu ya kisasa inayoonyesha programu ya mpesa

Jengo jeupe lenye paa la bati lina maduka yaliyoandikwa majina ya biashara . Kwenye mlango wa katikati, mwanamke mmoja amesimama akiwa amekunja mikono akitabasamu . Madirisha na milango mingine ya jengo hili yamepakwa rangi ya buluu.

Gari la kisasa la rangi ya fedha limesimama kwenye nyasi za kijani kibichi likiwa na miti mirefi ya nyerezi kwa nyuma. Nuru ya jua inaangaza gari ikionyesha maelezo yake ya muundo.

Duka la Mpesa lenye rangi ya buluu na milango ya chuma ya kijani iliyo wazi. Ndani kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Barabara ya matofali inaelekea dukani.

Fedha za noti za shilingi mia moja za Kenya zimetawanyika huku kadhaa zikiwa zimepangwa kwa rundo. Kila picha in mzee Jomo Kenyatta upande wa kushoto na nembo ya benki kuu ya Kenya ipo katikati. Namba za mfululizo zinaonekana kwenye baadhi ya mji.

Gari la kifahari lenye rangi ya njano kali likionyeshwa ndani ya chumba chenye madirisha makubwa, limewekwa katikati ya sakafu nyeupe na nyeusi. Juu yake kuna taa kubwa ya duara yenye mwanga wa rangi ya chungwa, inayoangazia gari hilo. Nyuma, kuna mmea mkubwa wa kijani kibichi, kupitia madirisha, maegesho na miti inaonekana.

Gari jeupe lenye magurudumu ya fedha limesimama wazi ikionyesha kioo chake cha mbele chenye rangi nyeusi, kwenye sehemu ya mbele kuna spika ya umbwa mwitu mweupe. Bango la manjano lenye neno diesel imebandikwa kwenye mlango wa upande, nyuma kuna jengo lenye mistari ya kijivu ,nyekundu na kijani.

Kwenye kitalu cha kuegesha magari, safu ndefu ya magari meusi na meupe yamepangwa kando ya barabara. Jengo refu la ghorofa lenye taa nyekundu linaonekana nyuma. Barabara ya lami iliopambwa kwa matofali inaonekana mbele ikipitika katikati ya magari na jengo hilo.

Duka la ufundi wa kienyeji likiwa na bidhaa mbalimbali za mapambo zilizotengenezwa kwa shangaa na vifaa vingine vya rangi mingi vimetundikwa na kuonyeshwa. Mwanamke amevalia nguo za kitamaduni ameketi upande wa kushoto akivitengeneza. Nyuma yake kuna bidhaa zingine za kitamaduni kama vikapu na mapambo ya ukuta.

Duka la skyshine autopaint lenye rangi ya kijani na bluu likitoa huduma za mpesa, kuuzaa rangi na vifaa mbalimbali vya magari, likiwa na namba za simu zilizopachikwa juu.

Wanaume wawili wameketi kwenye viti vya mbao ,mbele kuna kibanda chenye rangi nyekundu na kijani kibichi kilichoandikwa Airtel money na alama za huduma za simu. Wa kushoto wamevaa fulana ya bluu na jeans huku wa kulia amevaa fulana ya machungwa. Sakafu iliyotengenezwa kwa matofali inaonekana mbele ya sehemu ya kibanda kengine cha huduma kiko upande wa kushoto.

Spidomita ya gari ikionyesha namba kuanzia sufuri hadi mia mbili na sitini. Mshale uko kwenye sufuri. Taa nyekundu za onyo zinaangaza kulia ,zikionyesha hali fulani. Chini yake kuna kiashiria cha mafuta.

Gari jeusi la kifahari lenye muundo wa kisasa likisimama peke yake kwenye sakafu nyeupe iliyong'aa. Taa za dari za mviringo zinatoa mwanga mzuri zikiangazia gari hilo. Juu kulia ngazi na sehemu ya jengo la juu zinaonekana.

Aina mbalimbali za viatu ikiwemo raba, buti na viatu vya kawaida, vimepangwa kwa njia iliyochanganyika lakini kwa wingi juu ya meza na vingine vikiwa vimetundikwa. Vinaonekana kuwa vimetumika au vya mitumba, kutokana na mitindo yao tofauti na kuwa vimechakari kidogo.

Pesa za noti za Kenya zina dhamani ya 𝑠ℎ𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔𝑖 elfu moja zimetapakaa juu ya meza ya mbao. Zina rangi ya kijani kikahawia, na zina picha ya ndovu. Baadhi zimekunja au zimeharibika kidogo. Nyuma vitu kama chupa au mifuko vinaonekana vikiwa haviko wazi.

Ndani ya bucha, vipande vikubwa vya nyama ya ng'ombe vimetandazwa kwenye friji ya kioo huku baadhi ya mizoga ikining'inia kutoka juu. Wachinjaji kadhaa wamevalia kanzu nyeupe, wengine wakiwa wawesimama nyuma ya counter na wengine wamekaa.

Duka dogo la barabarani lenye rangi ya kijani kibichi, kwenye mlango na kuta za nje kuna mabango na matangazo mbambali ikiwemo ya huduma za simu namatangaazo mengine ya bidhaa. Chupa kubwa za maji zimetundikwa nje ya mlango. Ndani ya duka kuna friji inayoonekana na vitu zingine.

Duka la junction forex and money remittance ikionyesha huduma za kubadilisha fedha, mbele yake kuna mabango makubwa yenye nembo za kampuni marufu za kutuma pesa. Mlango wake ,ni wa glesi na unaonekana wazi ukionyesha mambo ya ndani.

Toroli ndogo la kuuza bidhaa likiwa na mabango yenye nembo ya Farmer's Choice limesimama kwenye barabara yenye lami. Juu yake kuna mwavuli mkubwa wa rangi ya samawati unaotoa kivuli. Nyuma kuna vibanda vinavyoonekana kuuza nguo na bidhaa mbalimbali zikiwa zimetundikwa nje. Magari mawili yameegeshwa kando, moja likiwa nyeupe na jingine likiwa la fedha.